Kuna mikungu ya ndizi zilizoiva na ambazo bado mbichi zikiwa zimevunwa na kuning'inia sokoni. Pia kuna matunda mengine yamepangwa mezani kama vile maembe, mapera na matomati.